Kuna duka la nguo likiwa limejaa nguo mbalimbali za rangi tofauti. Kuna miti ya chuma yenye nguo zilizoning'inia na rafu zilizojaa bidhaa. Upande wa kulia, kuna bango linaloonyesha offer maalum ya jeans kwa shilingi mia saba.

Nguo za kiume zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka au soko, suti kathaa ziwemo koti na suruali, limetundikwa kwa kutumia feni au kamba zikionyesha rangi tofauti kama vile kijivu na kahawia.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Sehemu kubwa ya duka imejazwa na rafu nyeupe zilizopangwa kwa uangalifu, zikiwa zimebeba rundo la nguo za rangi mbalimbali. Baadhi ya nguo zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu, huku nyingine zikiwa zimetundikwa kwenye hanger .

Duka la nguo liitwalo Manix clothing store . Kwenye disrisha la duka, kuna manikwin kadhaa zikonyesha nguo mbalimbali. Ndani ya duka nguo zaidi zinaonekana zikining'inika na kuonyeshwa.

Ndani ya duka la nguo likiwa na safu nyingi za mavazi yaliyopangwa kwenye reki. Kuna nguo za rangi mbalimbali kama vile njano, zambarau, buluu na machungwa zikionyesha mtindo tofauti.

Soko lenye shughuli nyingi likijaa bidhaa mbalimbali za nguo na viatu. Viatu vya rangi nyingi vimepakiwa kwenye kuta vikiashiria wingi wa chaguzi. Nguo zenye michoro tofauti zimetundikwa juu zikiningingia.

Kuna sehemu ya mbele ya duka la Baby Shop ilipo ndani ya jengo la maduka. Duka hili linaonekana kuuza nguo na vifaa vya watoto na kuna nguo ndogo ndogo zikionekana ndani. Mlango wa duka uko wazi na kuna watu wachache wanaoonekana ndani wakitembea au wakiangalia bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo lenye mistari mingi ya rafu na reki za nguo. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikimulika bidhaa. Upande wa kulia kuna viatu na nguo zilizopangwa kwenye rafu za chuma.

Duka la kisasa la nguo za wanaume lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, kuna rafu za nguo zilizopangwa kwa rangi kwa ukubwa. Viatu vimepangwa kwenye rafu zilizowekwa vizuri.

Katika sehemu ya mbele ya duka la nguo liitwalo Manix Clothing . Kwenye dirisha la duka kuna vibonzo vya kuonyesha nguo vilivyovalia mavazi ya kisasa. Ndani ya duka, nguo nyingi zimewekwa kwenye rafu na hangers .

Ndani ya duka kubwa la mavazi likiwa na jina IKI linaonekana sehemu ya juu kushoto. Kuna vinyago viwili vilivyo vaa nguo tofauti vikiwemo shati jekundu na suruali jeupe.

Duka la mapambo likiwa na mkusanyiko mkubwa wa hereni, shanga na vitu vingine vya kujipamba. Hereni nyingi zimewekwa kwenye karatasi ndogo ya kahawia na kuning'inizwa kwenye pau za chuma.

Rafu nyingi zilizojzwa na bidhaa mbali mbali zikiwemo vitambaa au nguo zilizokunjwa. Bidhaa zimepagwa kwa utaratibu katika sehemu tofauti za rafu zikionyesha rangi na mifumo mbali mbali.

Duka kubwa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo za aina mbalimbali zikiwemo blausi na mashati, zimetundikwa kwenye reki ndefu zikionyesha rangi tofauti kama vile samawati.

Duka lenye shughuli nyingi, ambapo wateja wanahudumiwa na wafanyikazi. Mbele mwanamke aliyevaa koti la rangi ya waridi ,anasimama kwenye kaunta akionekana kuwa anafanya malipo au anapokea huduma.

Kuna ndani ya duka la nguo au soko la mitumba lilojaa rundo la nguo zilizopangwa kwenye hangers na meza. Kuna begi kubwa lenye rangi ya buluu na muundo wa maua likiwa limewekwa juu ya rundo la nguo upande wa kushoto.

Pochi na vifaa vingine vya wanawake vilivyo pangwa vizuri kwenye meza, kuna pochi nyeusi iliye ninginia kisha kuna begi nyeupe kifahari iliyo undwa kama maua pia kuna pochi mbili za kike zenye pambo la kung'aa.

Sehemu ya duka la nguo, labda katika duka kubwa hapa Nairobi iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Mashati hayo yana rangi mbalimbali kama vile meupe, manjano, rangi ya chungwa na nyekundu.

Kuna mlango mkubwa wa duka la nguo na juu yake kuna ishara kubwa yenye jina ya WOOLWORTHS iliyo washwa. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimewekwa kwenye raki zikiwemo magauni ,suruali na mashati.

Onyesha la vitu vya kifahari ndani ya duka. Kwenye standi katikati ,kuna mannequin mweusi amevalia skafu ya rangi ya kijivu na nyeupe na kofia maridadi. Chini yake kuna bidhaa nyingine kama mikufu, rini, na mifuko midogo ya wanawake.

Duka la nguo liliopangwa vizuri likiwa na rafu na vitanda vilivyojaa nguo mbalimbali za kiume. Shati yenye rangi tofauti na mitindo mbalimbali yametundikwa na kupangwa kwa uzuri.

Sehemu ya duka la nguo lenye Racks mbili zilizojazwa nguo za aina mbalimbali. Nguo hizi zina rangi na mitindo tofauti zikiwa zimetundikwa kwa utaratibu kwenye hangers .

Sehemu ya duka la viatu ikiwa na viatu vingi vya watoto vilivyopangwa kwenye rafu na kuning'inizwa .Viatu hivyo vina rangi mbalimbali na mitindo tofauti ikiwemo sadari, rubber na viatu vya kufungwa.

Kiti cha kulisha watoto chenye mchoro wa matunda na kinachoweza kukunjwa, sehemu yake ya mbele ni trei nyeupe. Kiti kingine cha rangi ya waridi kinaonekana nyuma.

Muonyesho la miwani ya jua iliyopangwa kwenye stendi maalum labda ndani ya duka au soko. Miwani mingi ya aina ya rangi mbalimbali imetundikwa kwa utaratibu iki subiri wateja.

Gari kubwa jeusi aina ya SUV ikionekana liko ndani ya chumba cha maonyesho au duka la magari. Gari linaonekana jipya na safi ikiwa na rimu zenye kung'aa.

Gari la kifahari, aina ya Toyota Prado, likiwa limeegeshwa nje. Rangi yake ni kijivu iliyokolea, na lina vioo vilivyotiwa giza. Mbele ya gari, kuna grille kubwa yenye kronu, inayong'aa na taa za kisasa.

Watu watatu katika uwanja wa magari yaliyouzwa. Pengine wakifunga mpango wa biashara. Mwanaume mmoja labda muuzaji anatoa mkono kusalimiana mwanaume mwingine huku mwanamke akisimama karibu nao.

Dashibodi ya gari, ikionyesha mita ya kasi yenye namba zinazoanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Sindano inaelekeza karibu na sufuri. Kikiashiria cha mafuta kinaonyesha nusu tupu.

Jengo la kisasa pengine kituo cha biashara au uwanja wa ndege likiwa na madirisha mengi ya kioo. Nje yake kuna magari kadhaa yaliyopaki katika safu ikiwemo gari la rangi ya chungwa linalovutia jicho.

Gari la kifahari la zamani aina ya sidan likiwa limeegeshwa chini ya banda. Ina rangi ya kijivu iliyokolea na milango abiria wa mbele umefunguliwa. Linaonekana kuwa katika hali nzuri licha ya umri wake na magurudumu yake ni meupe.

Kuna gari jeusi la aina ya SUV, linaonekana kama Subaru Forester, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na majengo ya ghorofa yakiwa yamezingirwa na miti.

Kuna gari la abiria jeupe, linaonekana kama Toyota, likiwa limeegeshwa kando ya barabara ndogo. Nyuma ya gari, kuna jengo linalosomeka; Hill Court kwenye ukuta wake. Gari lina vioo vilivyotiwa giza lililoonekana kuwa katika hali mzuri.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi, ikiwa na mabasi kadhaa yakiwa katika hatua tofauti za ujenzi. Basini la mbele lina rangi ya chungwa, ikiwa bado haijakamikila, huku injini yake ikiwa wazi.

Watu watatu wazima ndani ya sehemu inayoonekana kama maonyesho ya magari. Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya samawati na tai anawaelezea wanandoa kitu fulani kwenye kompyuta ndogo. Wote watatu wanaonekana kufurahia na kutabasamu.

Kijana ana furaha akipokea funguo za gari jipya. Amevalia koti la kahawia na miwani ya macho akionekana mwenye shukrani kubwa. Mkono mwingine unampa funguo hizo labda kutoka kwa muuzaji.

Mwanamke na mwanaume wakiwa ndani ya kile kinachoonekana chumba cha kuonyeshea magari au ofisi ya kisasa. Mwanamke mwenye nywele ndefu amejiegemeza kwenye kaunti akitabasamu amevaa koti la kahawia, mwanaume aliyevaa suti na tai amesimama karibu naye.

Magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo la wazi yenye nyasi. Gari nyeupe haina ya Subaru linatumia gurudumu la kipekee. Nyuma yake kuna vani nyeupe na gari ndogo la mizigo aina ya Isuzu lenye namba ya kazi na gari ya chuma.

Kuna injini ya gari ikiwa na bonnet imefunguliwa. Injini inaonekana kuwa na uchafu na vumbi, ikionyesha matumizi ya muda mrefu. Vipengele mbalimbali vya injini kama vile battery nyekundu, kichujio cha hewa cheusi, na mabomba mengi yanaonekana wazi.

Hapa kuna safu ya magari ya kisasa yaliopangwa, ndani ya karakana, au onyesho. Gari nyeupe linaonekana mbele kabisa, ikifuatwa na gari jekundu, na kisha magari mengine meusi, au yenye rangi nyeusi.

Gari jeusi la Subaru Outback likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri huku magurudumu yake yakionekana wazi, nyuma yake kuna majengo ya kifahari ya makazi na magari mengine yaliyopangwa.

Gari aina ya SUV ina rangi ya silver likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, gari hili linaonekana kuwa imara likiwa na paa ya mizigo na madirisha eneye tint .

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari chenye nafasi kubwa na taa nyingi. Magari kadhaa ya kisasa yenye rangi nyeusi na giza yameegeshwa kwa mpangilio mzuri yakionyesha ustadi wa miundo hao.

Gari jeupe aina ya SUV pengine Subaru Forrester likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana kuwa katika hali nzuri ikionyesha muundo wake wa kisasa na spoli ya nyuma. Nyuma ya gari kuna majengo ya ghorofa na magari mengine yaliyoegeshwa.

Basi ndogo la abiria, lina rangi ya fedha, limesimama kwenye eneo la changarawi. Lina matairi meusi yenye rangi ya kahawia, na linaonekana liko tayari kusafiri. Nyuma yake, kuna miti minene angavu chini ya anga la buluu lenye mawingu machache.

Eneo la wazi lenye nyasi na magari kadhaa yaliyopaki. Magari hayo ni pamoja na Subaru ya rangi ya fedha, Nissan Note nyeupe na gari jingine jeupe. Watu wachache wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na magari au wakitembea kwenye nyasi.

Gari la abiria ndogo la zamani lenye rangi ya samawati na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya ukuta wa matofali. Gari hili linaonekana kuwa limepitia miaka mingi ikiwa na ishara za kutu na uchakavu.

Ndani ya duka la nyama ,hapa kuna vipande vya nyama mbichi vilivyowekwa ndani ya kioo cha maonyesho. Juu yake nyama nzima au mizoga imetundikwa kwenye kulabu.

Kibanda mkubwa wa mboga na matunda yaliyipangwa vizuri. Tunaona nyanya nyekundu ziking'aa, pilipili hoho za rangi mbalimbali, matango na vitunguu. Kuna pia kikapu kidogo chenye bidhaa nyingine katikati.

Kuna rundo kubwa la vikapu na mapambo mbalimbali yaliyotengenezwa shanga kuna rangi nyingi zinazovutia ikiwemo samawati, nyekundu, jani , njano na nyeusi. Zikichanganyika na kutengeneza mifumo mizuri.

Soko lenye bidhaa nyingi za ufundi na mapambo. Kuna shanga za aina mbali mbali, vikofu, na bangili zenye rangi angavu, zikiwa zimerundikana au kuning'inia. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kua zimetengenezwa kwa nyuzi au shanga ndogo.

Soko lenye shughuli nyingi ikiwa na bidhaa mbali mbali zilizopangwa na kuuzwa. Upande wa kulia kuna shanga na mikufu yenye rangi mbali mbali ikining'inia au kuvutia jicho. Mifuko ya kitambaa yenye michoro ya Kiafrika pia inaonekana ikining'inia.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi. Katika safu ya mbele, kuna makreti makubwa yaliyojaa parachichi na ndimu yakiashiria bidhaa zinazouzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya vibanda, baadhi yao wakiangalia bidhaa.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, nguzo zimebeba matunda ya ndizi yaliyotundikwa, huku mengine yakiwa yamepangwa kwenye meza. Pia kuna mananasi na matunda mengine mbalimbali yaliyowekwa kwenye vibanda.

Soko la ndani lililojaa viungo na bidhaa vya chakula. Makopo na mifuko mingi imepangwa kwenye rafu na meza. Baadhi ya mifuko mikubwa inaonekana juu. Chini kuna ndoo za rangi mbalimbali zilizojaa bidhaa.

Kuna duka ambalo ina vitu mbalimbali kama viatu, shambala na pochi. Kuelekea upande wa mbele, kuna watu wanaotembea, kando yao kukiwa na meza na kiti ambacho kimewekelewa kitu juu.

Eneo la nje lenye bidhaa mbalimbali za chuma na viombo vya kupikia, sufuria nyingi, vyungu na bidhaa zingine za alumini zimepangwa au kutupwa ovyo. Kuna pia masanduku ya buluu yaliyopangwa kwa rundu.

Rundo kubwa, la soksi, vya rangi mbalimbali, vya aina tofauti, vikiwa vimepangwa kwenye rafu. Juu yake kuna rundo lingine kubwa la nguo au vitu vilivyofungwa. Chini ya rafu, ardhi inaonekana ikiwa na uchafu, na taka.

Rundo la mabonga na matango mbalimbali yakiwa yamewekwa pamoja. Kwa juu kuna mabonga makubwa yenye rangi la kijani iliochanganyika na kahawia yakionyesha ukubwa na uzito.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi lenye vibanda vingi vilivyoezekwa kwa mabati na vitambaa. Kuna barabara katikati ikiwa na magari , pikipiki na watu wakitembea.

Kuna soko lenye shughuli nyingi likiwa na matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa. Kuna rundo la nyanya nyekundu, karoti ndani ya gunia na kundi la ndizi zilizokomaa zikining'nia juu. Pia kuna rundo la majani ya kijani kibichi na mazao mengine chini.

Soko la wazi lenye shungili nyingi, likiwa na vibanda vilivyo funikwa kwa turumbai za rangi tofauti. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara, washiria ya mazingira ya soko la mnjini inchini Kenya.

Mtaa wenye shughuli nyingi, ukiwa na maduka madogo na vibanda vilivyojaa watu. Kwenye upande wa kushoto, duka la saluni linaonekana wazi na wanawake wengi wameketi wakihudumiwa.

Rundo kubwa la viatu vingi vilivyotundikwa au kuwekwa kwa njia isiyo rasmi labda kwenye soko la wazi au duka ndogo la viatu vilivyotumika. Viatu hivyo viko kwenye giza huku mwanga hafifu ukipenya kutoka upande wa kulia.

Kuna jengo la soko la jiji la Nairobi likiwa na rangi angavu na bendera ya Kenya juu. Watu wanaonekana wakitembea mbele ya soko. Nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa nyingi. Aanga ni buluu safi lisilo na mawingu.

Rundo kubwa la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zikiuzwa sokoni. Mboga hizi zimepangwa kwa wingi, zikiashiria mavuno mengi au soko lenye shughuli.

Soko lenye shughuli nyingi, lenye vibanda vidogo vilivyopangwa pande zote mbili za njia nyembamba. Bidhaa mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa, zikiwemo mifuko, nguo na labda sanaa za kienyeji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda gikombaa au soko lingine la mitumba Nairobi. Nguo nyingi zimepangwa kwenye meza na reki, watu kathaa wanaonekana wakichagua au kuuza bidhaa wakiwemo wanaume na wanawake.

Kwenye duka la viatu au soko la wazi kuna rundo kubwa la viatu hasa sandali za ngozi au zilizotengezwa kwa mikono zikining'inia kwenye kuta na kuwekwa kwenye meza.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa ndizi nyingi. Ndizi zimewekwa kwenye masanduku ya mbao yaliyo pangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara baadhi wakiwa wamebeba mizigo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda vingi vilivyo pangwa kando ya njia. Bidhaa mbali mbali zinaonekana zikiwa zikiwemo nguo za kiafrika vitu vya mapambo na sanamu ndogo zote zikionyesha ufundi wa mikono.

Hii ni jengo la ghorofa nyingi, labda makaazi au ofisi likiwa na rangi ya kahawia. Kwenye sehemu ya mbele, kuna lango kubwa la chuma lililofunguliwa likionyesha usalama wa eneo hilo.

Jengo la ghorofa tatu lenye rangi ya samawati na madirisha makubwa. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na madirisha ya kioo mengi. Ghorofa la kati ina balkoni yenye vizuizi vya samawati. Ghorofa ya chini ina maduka yaliyofungwa na baiskeli chache zikiegemea ukuta.

Jengo refu la ghorofa, likiwa na kuta za kahawia na mistari ya samawati yenye madirisha. Inaonekana kua jengo la biashara au makazi. Upande wa kulia wa jengo, kuna ukuta wa bati uliotengenezwa kwa mabati yaliopigwa, na chini yake kuna nyasi kavu.

"Kuna mazingira ya makazi, labda nchini Kenya, kushoto kuna majumba kadhaa yenye paa za kahawia na kuta rangi ya matofali. Yakiwa yamezingirwa na ukuta wa zege. Mbele yake kuna eneo la nyasi, kulia kuna jengo kubwa linaloendelea kujengwa."

Nguzo ndefu za umeme yenye nyaya nyingi ikiwa imesimama mbele ya jengo ya ghorofa tatu. Jengo hili lina kuta za matofali na milango ya chuma. Juu ya nguzo kuna kifaa cha umeme chenye rangi ya manjano.

Jengo refu la kisasa likiwa na ghorofa nyingi zinazopanda angani. Jengo lina rangi nyeupe na madirisha makubwa ya samawati yanayong'aa. Kila ghorofa lina palikoni zenye umbo la mviringo zikiongeza uzuri wa usanifu.

Jengo refu la kisasa, hueda ni ghorofa au hoteli lililojengwa kwa mtindo wa kipekee. Jengo lina balkoni nyingi zilizotokeza, zikiongeza uzuri wa usanifu. Lina rangi nyeupe na kijivu zikipendezwa na anga la buluu lililo na mawingu machache.

Nyumba ya kisasa zilizojengwa katika eneo la makaazi. Nyumba iliyo mbele ina ghorofa mbili ikiwa na rangi za njano na kijivu na dirisha kubwa lenye umbo na upinde. Nyumba nyingine zinazofanana zinaonekana nyuma.

Majengo kadhaa yaliyokamilika katika eneo la wazi. Jengo la kushoto lina ghorofa kadhaa na limepakwa rangi ya samawati. Kulia kwake kuna jengo jingine la ghorofa.

Jengo refu la ghorofa likiwa na madirisha mengi yaliyopangika kwa safu. Rangi ya jengo ni ya kahawia iliokolea ikionyesha usanifu wa kisasa.

Bango la mali isiyohamishika ,lililowekwa kwenye ukuta wa mawe. Bango hilo lina maandishi na namba za simu. Juu ya ukuta kuna taa ya nje, nyuma ya bango kuna miti mirefu na anga la samawati.

Jumba la kifahari lenye bwawa kubwa la kuogelea likionyesha anasa. Majengo yana paa za vigae na kuta za rangi ya udongo. Karibu na bwawa kuna viti vya kupumzika chini ya mwavuli kuashiria utulivu.

Jengo refu la kisasa, linaonekana kua jengo la makazi au ofisi. Lina ghorofa nyingi na lina muundo wa kipekee, na madirisha yenye fremu za rangi ya chungwa , na nyeupe, huku sehemu zingine zikiwa na rangi nyeusi.

Jengo kubwa likiwa bado linaendelea kujengwa. Limefunikwa na miundo ya mbao inayotumika kama viunzi au ngazi za ujenzi. Sehemu za jengo bado hazijamalizika na unaweza kuona fremu za madirisha na kuta tupu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na bustani ndogo, ina kuta za rangi ya krimu na madirisha kubwa nye, meusi. Mlango wa kuingilia unaonekana upande wa kulia, bustani ina nyasi iliokatwa vizuri, na mimea iliyopandwa.

Majengo matatu marefu yasiokamilika, yaliyojengwa kwa mtindo unaofanana, yenye kuta za kijivu na madirisha meusi. Majengo hayo yanaonekana kama yanatengenezwa na yanaashiria ujenzi mpya ama upanuzi.

Jikoni la kisasa, pengine katika nyumba mpya au iliyorekebishwa. Kuna kaunta ndefu nyeupe na kabati za rangi nyeusi chini yake. Jiko lina vifaa vya kisasa kama vile oveni, zilizowekwa ukutani upande wa kulia.

Hii ni bango kubwa la matangazo. Lina picha ya jengo refu linaloonekana kuwa ghorofa nyingi na lina maandishi "HIGHWAY HEIGHTS KILIMANI" . Chini ya jina hilo, kuna maelezo grade A office spaces with high ammenities .

Kuna jengo refu la kisasa linalonekana kuwa na ghorofa nyingi. Lina rangi ya kahawia iliyokolea na nyeupe na lina madirisha mengi. Mbele ya jengo kuna ua mrefu wa rangi nyeupe na pia kuna nyaya za umeme angani juu.

Majengo kadhaa marefu labda yakiwa bado yanajengwa au yamekamilika kwa sehemu. Majengo haya yana madirisha mengi madogo na yanaonekana kuwa na ghorofa kadhaa. Juu ya moja yao kuna mtu mdogo anaonekana.

Nyumba mpya ya kisasa yenye paa ya vigae. Nyumba hiyo ina kuta za rangi tofauti zikiwa na mawe ya mapambo karibu na madirisha na pembe. Madirisha yana fremu nyeusi na milango inaonekana kuwa ya mbao. Mbele la nyumba kuna nafasi kubwa iliyojaa changarawe inayoweza kutumika kama eneo la maegesho.

Jengo refu la gorofa likiwa bado linaendelea kujengwa sehemu kubwa ya muundo wa saruji imekamilika ikionyesha madirisha mengi yaliyo wazi bila vioo. Scafolding ambayo inaonekana kwenye sehemu mbali mbali za jengo ikiashiria shughuli za ujenzi zinazoendelea.

Jengo refu lenye paa la nyasi au makuti likiwa na muundo wa kipekee wa mbao na matofali yaliyo pangwa kwa usawa. Muundo huwa unaweza kuwa wa jadi au kisasa ukijumuisha vipengele vya ujenzi wa kiasili.

Sehemu ya bucha ndani ya duka kubwa ikiwa na bango lenye neno butcher juu. Kuna wafanyikazi wawili wakiwahudumia wateja nyuma ya kioo kinachoonyesha aina mbalimbali za nyama.

Jengo la biashara la kisasa liitwalo, China Square. Madirisha yake makubwa yanaakisi anga la samawati lisilo na mawingu. Madirisha haya yamepambwa kwa vibanzi vya rangi mbali mbali, zikiwemo, samawati, njano, nyekundu, na machungwa.

Hapa ni ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna pakiti nyingi za bidhaa za usafi wa kike. Katikati kuna rafu iliyo jaa chupa za rangi ya machungwa zenye maandishi AMARA.

Kuna sehemu ya duka la kisasa lenye alama kubwa inayosomeka nuts and cereals juu ya rafu. Chini yake, kuna mistari ya vyombo vya kioo vilivyojaa na aina mbalimbali za nafaka na karanga vilivyopangwa kwa ustadi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa pengine duka la jumla au soko la kisasa iliyopigwa kutoka juu. Kwenye sakafu ya chini kuna makundi ya vikapu vilivyojaa bidhaa mbali mbali ikiwezekana viungo au nafaka.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Upande wa kuahoto kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Zikiwemo chupa zenye rangi tofauti pengine za upodozi au bidhaa za usafi wa kibinafsi.

Rafu ndefu iliojaa mboga na matunda mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uandilifu. Kuna vitu kama nyanya, matango, vitunguu na mboga nyingine nyingi zikiwa na lebo za bei zikionyesha shilingi za Kenya.

Nguzo mbili nyeupe na kijivu zenye michirizi ya njano zikiwa zimesimama kando ya njia ya watembezi kwa miguu iliyotengenezwa kwa matofali. Nyuma yake kuna ukuta au jengo lenye rangi za machungwa, kijani na nyeupe likionyesha ishara yenye neno Naivas.

Foleni ndefu za bidhaa za vinywaji katika duka kubwa, rafu zimejaa chupa za vinywaji za rangi mbali mbali, zikiwemo za chungwa, kijani na zambarao. Vinywaji vya chungwa vinachukua nafasi kubwa zaidi.

Mfanyikazi wa duka la Naivas akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa akipanga bidhaa kwenye rafu. Rafu hizo zimejaa chupa mbalimbali za vinywaji au sosi zikiwa zimepangwa vizuri.

Duka la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, vyakula vilivyofungashwa na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Rafu zimepangwa vizuri na bidhaa zimewekwa kwa utaratibu.

Hapa ni nje ya duka kubwa la QUIKMART lenye nembo ya Fresh and Easy upande wa kulia, jengo lina rangi nyeusi na lina paa refu la kuzuia jua . Mbele ya duka kuna maegezo ya magari na karibu ya mlango kuna mikokoteni mingi ya ununuzi iliyo pangwa.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwa na rafu ya viatu vilivyopangwa vizuri. Viatu vya aina tofauti na rangi mbalimbali, vinaonekana kwenye rafu hii.

Duka kubwa la kisasa, huenda ni duka kuu la vyakula yenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana wazi ikiwa na maonyesho la kuvutia.

Hapa ni duka kubwa , rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo peremende na vitafunio vya aina nyingi vilivyo pangwa kwa utaratibu. Sakafu inaonekana nyeusi na safi na taa zinazo ninginia zinatoa mwangaza wa kutosha.

Foleni ya rafu ndefu za bidhaa ndani ya duka kubwa. Katikati ya njia kuna sanduku la kadibodi lililowazi tupu linalokuwa limelala chini. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti na chupa.

Eneo la malipo katika duka kubwa, ambapo wateja wanangoja kulipa bidhaa zao, mistari kadhaa imejazwa na watu wakisukuma toroli za ununuzi. Wahudumu wa maduka wamevalia fulana nyekundu.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri zikiwemo za matumizi ya kibinafsi na za nyumbani. Njia za kutembea kati ya rafu zinaonekena wazi zikimruhusu mteja kupita kwa urahisi.

Sehemu la duka la rejareja au soko, ambapo bidhaa nyingi zinauzwa kwa wingi. Bidhaa hizo kama nafaka viungo au vyakula vingine vikavu, vimewekwa kwenye magunia makubwa ya kamba au vyombo vya chuma.

Duka kubwa la vifaa vya mazoezi na michezo. Sakafu imefunikwa kwa zulia la kijani, linayofanana na nyasi. Kuna mashine nyingine nyingi za mazoezi, kama vile treadmill baiskeli za mazoezi, na vifaa vingine vya kuinua uzito.

Rafu ndefu za duka za jumla zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula na matumizi ya nyumbani. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma. Upande wa kushoto kuna chupa za michuzi na dawa za kuuwa wadudu.

Kasha la kwonyeshea keki na vitu vitamu vilivyo pangwa kwa uzuri, ndani ya duka la mikate au mkahawa. Kwenye rafu za juu, kuna keki nyingi za aina mbali mbali, zikiwa na mapambo maridadi na icing .

Duka kubwa la kisasa likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilzopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na eneo la kula au deli huku chini kuna bidhaa ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla lenye corridor ndefu iliyojaa bidhaa. Rafu zimetandazwa pande zote mbili zikiwa baadhi mbali mbali, zikiwemo vifaa vya nyumbani na mavazi.